Hawa ni viongozi mbalimbali , kuna Bwana Ruto ambaye ni Rais wa Kenya, jaji kuu mkuu Martha Koome na spika Wetangula wakiwa wamebeba vitabu fulani na uso wao unaonekana kuwa wana furaha.

Wachezaji wa kandanda ambao wamefurahi sana. Wanachezea timu ya KDF na wamevaa nguo nyekundu. Wanaonekana kuwa na furaha huku wakifanya mazoezi.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kuwa ni wanasiasa na wamevaa nguo nyekundu na ata wengine kofia nyekundu. Wawili wao wanaonekana kuwa wanasemezana. Mmoja akiongea, huku wengine wakiwa menyamanza.

Hii ni ofisi ambayo watu hukuja kupata msaada wa kiserikali almaarufu huduma kwa sababu imeandikwa hapo mbeleni. Mna mama wawili ambao wamevaa nguo nyeupe iliyo na rangi nyekundu pia.

Hivi ni vitambulisho ambavyo vimefunikwa kwa uzi. Ni kama ni za wale ambao walisajiliwa na bado hawajapata. Huwa kwa kawaida zinapatikana katika ofisi ya mbunge.

Hawa ni watu wengi wanaonekana kuwa wamefurahi sana wamebeba bendera ya Kenya huku wengine wakiwa wamesimama juu na kuinua mikono yao. Wanaonekana kwamba ni mashabiki wa timu ya Kenya.

Hii ni ofisi ambayo imeandikwa Huduma Kenya kwenye ukuta. Ukiangalia kuna huduma mbali mbali ambazo zinapatiwa huku ikiwemo NSSF, KRA pension services . Hapa watu hukuja ili kushughulikiwa. Kuna mmama ambaye ameshika karatasi, kuna mzee ambaye anayesubiri, na vitu vingine vingi.

Hao ni Maafisa ambao wanajaza karatasi fulani mmoja amevaa kofia na huku mwingine hajavaa pia kuna wengine huko kando ambao wanaonekana kufanya vitu zingine kuna mwingine ambaye nikama amesimama ni kama ndio amekujia usaidizi.

Hawa ni watu walioonekana kuwa na furaha sana, huku wamebeba mapambo yaliyoandikwa PNU kazi iendelee, na ni ya samawati. Mama mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe anaomekana kumtizama mwingine kwa kina sana.

Inaonyesha watu watatu, mmoja ni mwanamke, wawili ni wanawake. Kuna mwenye amebeba bibilia huku akiongea kwa kupaza sauti.

Mna watatu katika ofisi na mtoto mmoja ambaye amekaa chini, wawili ni wa kiume huku mmoja ni wa kike ambaye apo na tarakilishi, nyuma yake pia kuna mahali ambapo vitabu vimewekezwa, inaonekana kuwa ni ofisi ya kiserikali.

Wachezaji ambao ni wa jinsia ya kike, na wanaonekana kuwa kwenye kikao huku wakiwa na mazungumzo kidogo, wamevaa nguo ya samawati. Nyuma yao ukiangalia kuna viti, kwenye jukwaa na kuna wachache ambao wanapiga maneno, na wengine wakiwa wamekaa tu, huku wakiangalia hawa ambao wamesimama.

Hawa ni viongozi mbalimbali tukianza na rais wa Kenya pamoja na aliyekuwa naibu wake , jaji mkuu na naibu wake na aliyekuwa amesimamia koti kitambo , wamesimama huku wakionekana kuwa na furaha.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kuimba na kuwa na furaha huku mikono yao iko juu, wamebeba bendera mkononi, na pambo huku, na pambo huku nyuma ambalo pia linaoneza ujumbe fulani.

Huyu nimchezaji ambaye ameanguka chini na anaonekana kuwa kwa maumivu mengi. Kuna jukwaa kubwa huko nyuma lakini watu hawaonekani kukaa wengi. Watu hukuja huku ili kushangilia hawa ambao ni wanariadha na wachezaji.

Serikali yafaa kuhakikisha kwamba nchi yote ii safi, lakini inavyoonekana kuna takataka mingi sana huku ambazo zimekusanywa kando ya barabara hii inaonyesha kwamba haijawajibika katika utendaji kazi wake. Takataka hii yafaa kutupwa.

Hawa ni mashabiki ambao wamejaa kwenye jukwaa wengine wanaonekana kua na furaha huku wengine wamenyamaza tu. Kuna wale ambao wamevaa nguo ambazo ni nyekundu ambao ndio wengi na zimeandikwa KDF ishara ya kwamba timu yao ni hiyo.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya kama lilivyoandikwa tangazo kwenye ukuta. Mna maafisa ambao wamevaa barakoa na nguo ambazo zinakaribia kufanana na mzee mmoja aliye kando akiwaongelesha.

Kuna jukwaa la watu wengi ambao wanaonekana wakiwa na furaha wengine wanapiga densi wengine wanaimba huku wakiwa wamebeba bendera.

Hawa ni viongozi wa kiserikali kuna mmoja ambaye anaitwa spika wa bunge kuu bwana Moses Wetangula kuna mwingine wa seneti bwana Kingi kuna jaji mkuu Koome na viongozi wengine ambao wamepigwa picha.

Kiwanja cha Nyayo, ambacho kina watu wengi ambao wanaonekana kuwa mashabiki, na wamefurai sana. Mmojawao amevaa kofia na chini yake kuna bendera. Na kuna mwingine, ambaye yu hapa mbele, ambaye ni kama anapiga picha akitumia kamera.

Huyu ni jaji mkuu ambaye amebeba kitu fulani katika mapaja yake akipiga makofi. Pamoja naye kuna bwana James Orengo ambaye anaonekana kuwa na furaha, na mama mwingine simjui vizuri.

Kuna viongozi wengi ambao wamevaa nguo nyekundu huku wamekaa chini. Mama mmoja anaonekana kuongea wengine wakiwa wamenyamaza. Mike Sonko ni mmoja wa ambao wamehudhuria.

Kuna watu wengi ambao wamevaa barakoa na wengine hawajavaa wamebeba pambo ambalo limeandikwa court a next mediation Alternative dispute resolution mechanism kwenye barabara ili kupasha watu ujumbe.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya, kama kulivyo andikwa kwenye ukuta. Watu hutembea huku ili kupata Masada mbalimbali wa kiserikali. Wahudumizi wamevaa barakoa na miwani.

Hawa ni Wachezaji wa kandanda. Wanaonekana kua na kasi mno, mmoja, timu moja imefaa nguo nyeupe ,nyingine nyekundu na uwanja uu kijani kibichi. Nyuma yao umeandikwa police sacco stadium yaani uwanja wa polisi sacco .

Huu ni mchezo wa kandanda mmoja wa wachezaji anapiga mpira na kichwa wachezaji hawa wamevaa nguo ya manjano na mwingine nyekundu.

Hawa ni wachezaji ambao wako kwenye kikundi kuna mwingine wa timu tofauti ambaye anangangana kupita huko nyuma akitembea. Wako kwenye uwanja, kwenye viti vya samawati.

Hawa ni wanariadha ambao wanaonekana kuwa wamefurahi sana na wamevaa nguo ya Kenya huku wakishikana. Wawili wao mikono yao iko juu na mmoja wao yake iko chini akiwa amebeba kiatu.

Watu ambao wanaonekana kujisajili, kuna mwenye amekaa chini akiwaelekeza uku wengine wakiwa wamesimama, wamebeba karatasi tofauti tofauti, moja wao amebeba mtoto mgongoni pia kunaeza onekana gari sehemu fulani na wengine wakitembea.

Watu ambao wako kwenye jukwaa wanabeba mikono juu, wengine wakiwa wameketi na wana furaha sana. Wamebeba vuvuzela huku wakionekana kushangili pengine, ni mashabiki wa timu fulani.

Huyu ni aliyekuwa naibu wa Rais Bwana Rigathi Gachagua. Na amekuja ili kupata huduma huku ameweka vudole vyake kwenye hiyo mashine, ili awezekujisajilisha kuna tarakilishi mbalimbali na watu ambao kama wamekuja kupata huo.

Huku ni mahali ambapo watu wanakuja ili waweze kupata usaidizi fulani ila siwezi kuutambua ni upi kwa sasa. Mna viti vingi wengine wameketi chini wakisubiri wale ambao wamefikiwa kumaliza ili pia wao waweze kupata msaada.

Hawa ni wachezaji, ambao wanaonekana kuwa na furaha nyingi, wakiweka mikono juu huku wakibeba kikombe. Wamevaa nguo nyeupe na samawati kutoka chini.

Huyu anaitwa Hellen Nafula Namisi. Anawania kupata cheo cha jaji katika koti na anaonekana kuwa na furaha nyingi kama anajibu maswali vizuri.

Mtu mmoja ambaye amevaa suti ya samawati na tai.. Pamoja na vioo na anaonekana kuwaelekeza maofisa ambao wameketi chini. Huu ni ofisi ya huduma kwa sababu rangi za ukuta zinadhirisha hivo, Walioketi wamevaa nguo sare.

Kuna wachezaji ambao wamevaa nguo ya samawati zilizoandikwa KPA vile vile kuna mashabiki huko nyuma wanaonekana kupiga makofi huku wakiwashangilia wenzao.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya. Wana bendera tofauti tofauti, zinazoashiria hivo. Ni wa jinsia ya kike na kiume. Wanaonekana pia kuvaa miwani, wengine wakiimba.

Huyu ni kinara wa upinzani Bwana Raila Amolo Odinga huku natengeneza unaeka vidole vyake na kuna msaidizi hapo chini na mwingine ambaye amemshika mkono ili aweze kumsajilisha , kuna tarakilishi mbalimbali na kuna dirisha ambalo linaleta mwangaza humu ndani.

Panaonekana kuwa ni ofisi ya huduma, watu tofautitofauti huja hapa ili kuweza kusaidika na lile huduma za kiserikali na kuna mmoja ameketi chini na amekuja huku katika nambari nane ili aweze kupata msaada huu na kuna wengine wanajaribu kushughulika.

Kuna jaji mkuu wa Kenya anayeonekana kujiapisha na anatumia kipaza sauti huku watu wengine wamesimama kando, mmoja kavalia suti na miwani inayopendeza huku mwingine wa jinsia ya kike akiwa tu anatazama.

Kuna mzee na mama ambaye amevaa kofia na shati nyekundu, mzee akona saa na anaonekana kuchukua vidole ya huyu mama ili ziweze kutumika na serikali hapo mbeleni.

Hawa ni viongozi wa Kenya, kuna Rais William Rutto, jaji mkuu Martha Koome, na spika wabunge, Moses Wetangula. Amebeba kitabu fulani huku wakiwa wamefurahi.

Kuna mtu ambaye ni kama amekujia huduma za kiserikali, kwa sababu vidole vyake vinachukuliwa ili kunakiliwa katika fomu ambayo huyo mzee anaiweka. Ameonekana kuvaa barakoa pamoja na hao wengine ambao wapo hapo Karibu.

Hii ni ofisi ya serikali kwa sababu huko nyuma wameandika Huduma Kenya. Watu wamekuja huku ili kupata usaidizi lakini kinachofurahisha ni kwamba wamevaa barakoa ili wasiweze kuambukizana gonjwa . Mna tarakilishi pia.

Ni mashabiki ambao wako kwenye jukwaa, wengi wao wamevaa nguo nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya Airways, kuna mmoja ambaye ni mzungu anaonekana kuangalia chini.

Mnamaafisa wa kiserikali ambao wamevaa nguo fulani ambazo zinawatofautisha na raia wengine, watu hufika hapa ilikupata misaada tofautitofauti.

Hawa ni wachezaji wa kandanda mmoja amevaa nguo za kijani kibichi na mwingine samawati , kuna mpira ambao unaonekana hapo chini na ni kama wanakimbizana ili waweze kufunga mabao . Huko nyuma kuna watu wengine ambao ni mashabiki ambao ni wengi sana.

Hii ni ofisi ya kiserikali inayopatiakana katika huduma. Watu huja huko ili kuweza kusaidika. Inaonyesha namba nne na immigration officer ,kama lilivyo andikwa tangazo kwenye ukuta, passport application , ina maana kwamba watu huja hapa ili kupata usaidizi huo.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Bandari, wamevaa nguo ya samawati na wanaonekana kushangilia nikama kwamba mmoja wao ameweza kufunga bao, wamefurahi huku wakiwa wameshikana.

Hii ni ofisi ya kiserikali ya huduma, kwa sababu ukiangalia waliomo humo wamevaa nguo fulani za kuonyesha hivo, mahali mbalimbali ambapo watu hupata usaidizi.

Hawa ni watu ambao wanajisajili, anayemsaidia kusajili amevaa nguo ambayo imeandikwa huduma namba wao wenyewe wamevaa barakoa inaonekana ni msimu wa homa ama ugonjwa ingine.

Wachezaji wa raga ambao wamevaa nguo ambazo zimeandikwa Kenya Airways, wanaonekana kuwa na furaha huku wamebeba kikombe ambacho kinaashiria ndovu. Nyuma yao kuna mapambo kwa ukuta ambayo yameandikwa SportPesa.

Huu ni ofisi inayotumika kusaidia raiya Imeandikwa huduma kenya information desk ili kwamba watu wanafika huku ili wapate msaada wa kiserikali na maafisa wamevaa mavazi nguo nyeupe na nyekundu.

Hizi ni pasipoti ambazo zinaezesha kutoka nchi moja hadi zingine, serikali tu ndizo hupatiana hizi vitu na watu tu hungoja ili wakati ufike waweze kutoka.

'Tuko pamoja", inaonekana kuwa ni ishar ambayo ni ya watu wawili ambao wanasalimiana na imewekwa katika duara. Imetumika huko Kenya katika chama cha TNA huko miaka ambayo ilipita, miaka ya nyuma

Huu ni ofisi ya huduma kuna watu ambao wamevalia sare sawia na tarakilishi mbalimbali pia kuna kiongozi wa zamani anayeitwa Justin Muturi ametembea huku kuwasalimia na kujua nini kinaendelea.

Hawa ni watu ambao wamebeba mapambo ya rangi ya samawati, wengine wanaonekana kuwa na furaha huku wengine wakiwa hawajafurahi vile.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari, wamebeba bendera ambayo ni ya samawati, wamevaa nguo ya samawati na wengine nyeupe. Mashabiki wao wameketi chini huku wengine wakiwa wamesimama.

Huku ni huduma centre. Watu wamekujia huduma tofauti tofauti. Ukiangalia kwenye ukuta, kumeandikwa. Huduma Bora, Ingine Huduma Kenya.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wachezaji ,mmoja wao amefurahi sana huku mwingine anatazama tu amevaa nguo ya samawati na mwingine imeandikwa Betika nyuma yao kuna wengine wengi ambao ni mashabiki.